Nyumba hiyo inaonekana ni ya kifahari au ya kisasa, ikiwa na ngazi zinazoelekea majumba ya juu. Mbele ya nyumba hii kuna nyasi ya kijani kibichi zilizo lainika kuangaziwa kwamba zimekuwa zikitunzwa.

Kwenye mazingira ya eneo rasmi kama vile shule mlingoti wa bendera yenye rangi nyeupe imesimama huku maua yamekatwa kwa umaarufu. Kando yake kuna tanki ya rangi lenye rangi nyeusi.

Kwenye mazingira yanayoonekana kuwa ya kanisa, mwanamume mmoja aliyevaa suti ya bluu anaonekana akiwa ameshikilia kipaza sauti huku akihubiri. Nyuma yake kuna tangazo la ibada maalum.

Kompyuta nne anina ya desktop zimepangwa kwa utaratibu juu ya meza nyeupe huku kila kompyuta ikiwa na karatasi juu ya skrini kuonyesha kitambulisho chake. Mazingira hapa ni ya mahabara ya kompyuta.

Watu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na kofia nyeusi. Wanaonekana kufika kwenye hafla muhimu, baadhi yao wanatembea kwenye kiti ya magurudumu, huku wakishikilia bendera na vipeperushi ya Kenya.

Kitabu cha shule ya msingi ya chini kinachofundisha watoto kuhusu aina mbalimbali za magari. Kitabu hiki kinatumia lugha rahisi inayoeleweka kwa watoto na pia inatumia mapicha yanayoonekana.

Kompyuta zimewekwa juu ya meza, kila moja ikichukua nafasi yake maalumu. Pembeni, kuna viti vya plastiki, ambavyo vimewekwa kwa ajili ya watumiaji. Mpangilio huu unaashiria mazingira ya ofisi ama maabara ya kompyuta.

Mtu aliyena mguu mmoja anaonekana akiendesha baiskeli barabarani kwa ustadi ya hali ya juu, licha ya ulemavu wake anaendesha baiskeli kwa ujasiri.

Katika mazingira ya darasa, viti zinaonekana vimepangwa kwa utaratibu . Viti hivyo vimetengenezwa kwa chuma na mbao, katika upande wa kulia wa viti, vimeundwa sehemu ya kuweka vitabu.

Mwanamke mmoja aliyevaa mavazi mekundu anaonekana akiwa ndani ya ukumbi wa mazoezi akijaribu kuinua vyuma vyenye uzito. Anasikiza kwa makini kutoka kwa mwalimu wake.

Katika uwanja wa mchezo mwanariadha aliye na ulemavu wa mkono anaonekana amevalia vesti yenye rangi nyekundu huku akiashiria kumalizia mbio

Darasa linaonekana kuwa na vitu na meza, zilizopangwa kwa njia unao vutia. Sakafu yake inaonekana kuwa safi sana, Wala hata hakuna vumbi. Mbele ya darasa hili kuna meza inayo onekana kuwa ya mwalimu iliyo na vitabu juu na kuna kiti ya plastiki.

shingo ya kifahari, iliyo na ghorofa moja na milango miwili. Ghorofani kuna roshani ya mviringo iliyo na chuma nyeusi. Chini yake kuna maua na miti, iliyokatwa kwa utaratibu.

Mwanaume mmoja mwenye ulemavu wa macho anaonyeshwa akiwa amemaliza mbio zake akiwa na msaidizi wake. Kando yake kuna skrini inayoonyesha kwamba ameweza kuivunja ile rekodi ya mbio hizo.

Eneo hilo lina mandhari tulivu na ya kupendeza. Mazingira yamepangwa kwa ustadi. Nyasi za kijani kibichi yamekatwa kwa usawa. Inaonekana kwamba linavutia sana.

Katika uwanja wa mchezo, wanariadha wenye ulemavu waliovalia vest ya rangi nyekundu na ya kijani wanaonekana wakimalizia mbio zao huku kando yao wakiwa na mwelekezi aliyevalia vest ya rangi ya manjano.

Watu wenye ulemavu wa miguu wamekutana na mtu maarufu, wote wakiwa wamevaa sare nyekundu na vifaa vya kuzuia kichwa na mikono. Wanaashiria kukuwa katika mchezo wa dondi.

Katika uwanja wa michezo, wachezaji wawili walio na ulemavu wa miguu, wanaonekana wamesimama huku wakitumia makango yao, huku wakimsikiliza refa aliyevalia jezi ya rangi nyekundu.

Katika chumba cha kazi ama mafunzo, kuna kompyuta zilizopangwa juu ya meza kila moja ikiwa na kiti ya plastiki kando yake kwa ajili ya matumizi. Kompyuta hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Kompyuta yenye rangi nyeusi na ni aina yela dell imewekwa juu ya ikingoja kutumiwa. Nyuma yake kuna maandishi yanayosema," utumishi wa mtandao ni mtu kwa shughuli ya masomo".

Mazingira ya darasa hili ni safi na nadhifu kwani kwa umbali kuna vifaa vya kutumia kuosha nyumba. Huku ubaoni kuna maandishi yaliyoandikwa kwa ajili ya kujifunza maneno haya.

Jengo lina utulifu wa kipekee na mazingira yake ni ya utulivu na amani, njia ya kupita yamepambwa na maua ambayo yamekatwa kwa ustadi.

Ni eneo salama, lenye mazingira rafiki ya watoto kucheza. Lina nafasi kubwa na lina vifaa tofauti ambazo watoto wanaeza kutumia kama vile tairi, vitu vya kuruka.

Mwonyesho wa mlango wa mahabara ya kemia na biolojia. Mandishi haya ya mlango ni kubwa na yanauwazi. Mazingira haya yanaonyesha ni ya shule ama taasisi ya elimu.

Kwenye ukumbi wa riadha mwanamke mmoja aliye na ulemavu wa mguu anaonekana akishiriki katika mbio. Akitumia baiskeli yake, anaonekana kung'ang'ana ili kupata ushindi.

Mchezaji mmoja aliye na ulemavu wa mguu anaonekana kiwanjani akiwa ameshikilia magongo mawili akicheza mpira. Amevaa sare za timu ya Kenya.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya samawati na kushika karatasi kwenye mikono anaonekana akihutubia watu kutumia kipaza sauti kwenye shughuli inayoonekana kuwa ya masomo. Nyuma yake kuna michoro ya watu walemavu.

Kutoka uwanja wa mchezo mwanariadha aliye na ulemavu wa mguu kutoka taifa ya Kenya anaonekana ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akishiriki katika mbio.

Haya ni makabati ya kufungia yakiwa pamoja na viti katika mazingira yanayoonekana kama shule kabati moja lina kitabu moja juu na hapo kando kuna muonyesho wa cheti moja ambayo yana michoro ya mikono.

Kwenye uwanja wa mchezo, wachezaji walio na ulemavu wa mguu wanaonekana wamevalia jezi ya taifa ya kenya, huku wakishiriki kwenye mchezo wa mpira kwa kutumia makongo.

Nyumba ya kifahari na ya kisasa ,inaonekana kuwa wana ghorofa tatu, mbele yake kuna nyasi ya kijani, iliyokatwa kwenye laini, mazingira ni safi na ya kuvutia sana.

Mwanariadha mlemavu wa kuona Samwel Mushai anaonekana akikimbia mbio za mita elfu tano akiwa na mwongozo wake. Hii ni dhibitisho kwamba ulemavu sio mwisho wa mafanikio.

Mechi ya kadada ya watu wenye ulemavu wa mguu unaendelea kwa kasi na msisimko mkubwa. Wachezaji wote wanatumia makongo katika kucheza mpira hii.

Eneo la mchezo ya watoto lililojaa vifaa vya kujiburudisha na kujifuza. Ina vitu ya kupanda na kushuka, lina mchanga ya kucheza nayo.

Shule moja ilio na mabati ya rangi ya kijivu, inaonekana kuwa na madarasa mengi. Kwenye ukuta yake kuna michoro mbali mbali iliyo wekwa. Kando yake Kuna maua ya kijani kibichi inayo onekana kwa umbali.

Mwanamke mmoja anaye kuwa na ulemavu wa spaini anaonekana kwenye chumba cha kufanya zoezi na ako tayari kuinua chuma yeye anaongoza kwenye zoezi ya kuinua chuma chini ya kilo arubaini na moja.

Hiki ni kitabu kinachotumiwa katika masomo ya teknologia ya habari na mawasiliano. Hasa kwa wanafunzi wa gredi ya saba. Kitabu enyewe Ina mvutio mzuri na inaeleweka kwa wanafunzi.

Tangazo hilo linaonyesha ujumbe wa mazingira lenye mada misitu yetu kesho yetu. Linaeleza kwa ufupi maana ya msitu, umuhimu wake, jinsi ya kuitunza na vitu vinavyoikumba.

Kwenye ubao wa matangazo, kuna karatasi uliobandikwa inayo onyesha usimamizi wa taka kwenye shule na manyumbani. Inaonyesha aina za taka huku zikionyesha mapicha ya jinsi ya kuilinda mazingira kutokana na taka.

Wanawake wenye ulemavu wa miguu wanaovalia shati mekundu wamejitokeza pamoja ili kupigania haki yao na kuonyesha umoja yao.

Wachezaji wa kandanda walio na ulemavu wa mguu na wamevalia jezi lenye rangi ya bendera ya taifa ya kenya, wanaonekana wakipigwa picha wakiwa wameshika makongo yao na chini yake kuna mipira ya kucheza.

Mitungi mbili ya gesi inaonekana imezuiliwa kwa chuma ya buluu huku moja yao ikiwa na kamba ya kubeba gesi. Kando yao, kuna mashini ya kuzima moto.

Kwenye ukumbi wa michezo, mwanamke mmoja aliye na ulemavu wa mguu anaonekana akishiriki katika mchezo wa kurusha mkuki. Nyuma yake kuna msaidizi anayejaribu kulainisha miguu ya kiti chake.

Kompyuta aina ya desktop imewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza yenye rangi nyeupe. Neno NC five inaonekana kwenye juu ya skrini yake ikiwa ni kitambulisho cha hiki kompyuta.